Mfumo wa kilimo cha kisasa unaonekana ukiwa na mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mashimo madogo ya mraba yaliyotobolewa kwenye mabomba meupe. Mabomba hayo yamepangiwa kwa sambamba, yakionyesha safu za mimea iliyokua. Mimea mingine inaonekana ikiwa na majani ya rangi ya njano na kahawia.

Bustani ya kisasa ambapo mimea mbalimbali inakuzwa ndani ya maji badala ya udongo. Mistari ya mbele kuna mimea mingi ya lituri yenye majani mabichi angavu.

Mwanamke mchanga akiwa amevalia shati la miraba jekundu na nyeupe anachunguza kwa makini mimea ya kijani kibichi ndani ya chafu. Mikono yake imenyooshwa kuelekea mimea, ikionyesha umakini wake katika kutumikia mimea.

Mimea midogo ya kijani, inaonekana kuwa mimea ya strawberry imepandwa kwenye mabomba, yameunganishwa na mfumo wa umwagiliaji ukiashiria kilimo kizuri. Muundo mzima umewekwa kwenye freme ya mbao ukionyesha ubunifu.

Shamba la kisasa ambapo mimea inakua katika mabomba meupe. Mabomba yamepangwa kwa safu ndefu yakiwa na majumba yaliyotengwa kwa maji ya kupandwa mimea ambayo yanaonekana kuwa mboga nyingine za majani zikiwa bado changa. Mfumo huu unaonekana kuwa umewekwa nje na chini mimea mingine ya kijani kibichi na anga inaonekana.

Mmea mdogo mchanga wenye majani mawili makubwa ya kijani kibichi ukiwa umepandwa kwenye kikombe cheusi cha plastiki. Kikombe hicho kimeingizwa kwenye bomba nyeupe ya plastiki likionyesha mfumo wa kilimo.

Mfumo wa bustani ambapo mimea midogo ya kijani kibichi inakua kwenye masanduku meupe yaliyopangwa safu safu. Kila sanduku limekaa juu ya kreti nyekundu.

Mwanaume mwenye ndevu fupi na shati ya miraba anashikilia tray kubwa iliyojaa miche midogo ya kijani kibichi. Anaonekana amesimama ndani ya chafu kubwa iliyofunikwa na net ambayo inalinda mimea ndani yake.

Ndani ya chafu kubwa mimea ya kijani kibichi inakua kwenye mabomba meupe ya plastiki ikitumia mifumo wa kilimo ambayo mboga yamejaa katika mstari mirefu.

Ndani ya mfumo wa upandaji mimea unao tumia mabomba meupe kupanda mimea. Kila bomba lina mashimo mengi yaliyo chimbwa na ndani yake kuna mimea midogo iliyo pandwa. Mfumo huo wa mimba umeundwa kwa njia inayo ruhusu maji kutiririka kupitia mabomba.

Safu za mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu ikionyeshana mbinu ya kisasa ya kilimo isiyo na udongo inayojulikana kama hydroponic . Katika sehemu ya mbele na ya kati ya picha, mimea lettuce ya kijani kibichi inakua vizuri kutoka kwenye matundu.

Shamba la kisasa la kilimo cha strawberry ndani ya chafu ambapo mimea imepandwa kwa mfumo wa wima. Mtazamo wa picha umetoka chini ukiangalia juu kuelekea safu ndefu za mimea ya straw .

Kundi la ng'ombe wanne wakiwa wanakula katika shamba. Wamepanga kwenye mabanda. Wanakula chakula iliyo na kijani cha ardhi.

Shamba kubwa lililo limwa kwa ustadi ikiwa imejaa mimea ya kabichi iliyopandwa katika safu refu zilizopangwa vizuri. Majani ya kibichi yanaonekana yakiwa na rangi ya kijani bluu na baadhi ya vichwa vinaonekana vikikomaa.

Shamba kubwa la kabichi, lililopandwa kwa safu ndefu zilizopangwa vizuri. Zinaonekana zikiwa zimekomaa, na zenye rangi ya kijani. Udongo wa shamba una rangi nyekundu kahawia. Mbali kuna miti mirefu na milima midogo inayoonekana.

Nyumba ya kilimo ya kisasa ambayo ndani yake imetengenezwa na plastiki nyeupe au wazi likiwa umbo la kuba likiruhusu mwanga wa jua kuingia ndani. Muundo wa chuma unaunga mkono paa unaonekana wazi. Ndani yake kuna safu ndefu za mimea ya strawberry iliopandwa kwa taratibu.

Shamba kubwa linaloonekana likiwa limejaa mimea ya kabichi iliyopandwa kwa safu ndefu na zilizopangika vizuri. Majani ya kibichi yana rangi ya kijani kibichi yanayoonekana kuwa makubwa na yenye afya yakiashiria ukuaji mzuri. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rutuba unaofaa kwa kilimo. Kwa mbali mimea mingine ya kijani kibichi inaonekana. labda vitunguu au mazao mengine.

Nyumba kubwa ya kuku imejaa maelfu ya kuku weupe, wakitembea uhuru kwenye sakafu. Milisho na vimwagiliaji vyeusi na vyekundu vimetundikwa kutoka juu vikiwa vimetandikwa kote kwenye eneo.

Msururu ya makatoni ya kijani yakisafirishwa kwenye mikanda ya kusafirisha. Yamejaa nyanya mbichi, baadhi zikiwa baado hazijaiva vizuri na nyingine zikiwa zimeiva.

Mimea midogo michanga imepandwa kwenye udongo wenye rutuba ikiwa imepangwa kwa safu nadhifu. Imewekwa mabomba meusi yakipita sambamba na mimea yakionyeshana mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Dauko ya vitanda vya bustani vilivyotunzwa vizuri vikiwa na mimea michanga ya kijani imepangwa kwa mistari na mabomba meusi ya umwagiliaji yamepangwa kando ya mistari yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Upande wa nje wa vitanda, karatasi nyeupe imewekwa labda ya kuzuia magugu au kuhifadhi unyenyevu.

Shamba la kilimo linaonyesha mimea iliyopandwa katikati. Mistari safi ikiwa imeunganishwa na mifumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yamepangwa kando ya mimea yakionyesha matumizi bora ya maji.

Picha hii inaonyesha safu ya mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mirija myeusi ya maji inayopita karibu na kila mmea ikionyesha mbinu ya umwagiliaji kwa unafsi.

Unyunyuziaji wa matope unaonekana ukiendelea, huku bomba jeusi likiwa limelala juu ya udongo wenye unyenyevu. Tone la maji linaning'inia kutoka kwenye tundu dogo kwenye bomba, likionyesha jinsi maji yanayotolewa polepole kwa mimea midogo ya kijani kibichi ikichipuka kutoka kwenye udongo.

Shamba limegawanywa katika mistari mirefu huku mifereji miwili ya maji ikiendeshwa sambamba na mimea midogo iliopandwa. Ina majani ya kibichi ikionyeshana ukuaji mzuri na afya. Mabomba ya umwagiliaji yamewekwa kando ya mistari ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia bomba kubwa nyeupe lililonyooka likiwa limewekwa kando ya mistari ya mimea midogo inayokua kwenye udongo wenye matope.

Shamba hili lina mistari mirefu ya mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo mwenye unyenyevu. Kando ya kila mistari ya mimea kuna bomba jeusi lililopita ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Mmea mchanga labda mmea wa ndizi ukita kwenye udongo wenye rutuba. Mmea au una majani machache makubwa y kijani kibichi yakiashiria ukuaji mzuri, mbele yake kuna bomba ya umwagiliaji na maji nyeusi lenye mistari ya njano ikionekana ikipita karibu na mmea.

Shamba kubwa lililolimwa ambapo mimea midogo yenye majani mabichi imepandwa kwenye safu ndefu. Ardhi imefunikwa kwa matandazo meusi ya plastiki, kusaidia kuhifadhi unyevu na kuzuia magugu.

Shamba kubwa lenye mimea midogo ya kijani limepangwa kwa mistari mirefu iliyoonekana vizuri. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi na mabomba meusi yamepangwa kando ya mistari ya mimea. Nguzo za mbao zimesimama juu ya mistari vikishikilia nyaya au kamba zinazounda muundo wa paa pengine kwa ajili ya kutoa kivuli au kuzuia wadudu .